Eneo la chanjo ambapo watu wengi wamekusanyika kupata chanjo. Mwanamke aliyevalia miwani na barakoa nyeupe na fulana anaonekana akimpatia mtu sindano. Watu wengine pia wamevaa barakoa na wanasubiri zamu zao. Kuna baadhi ya canjo na chupa za dawa mezani zikionyesha shuguli ya matibabu au chanjo inayoendelea.

Mgonjwa amelazwa kwenye kitanda cha hospitali akiwa amefunikwa blanketi la samawati na miraba. Wataalamu wawili wa afya, wote wakiwa wamevalia mavazi kamili ya kujikinga yenye rangi nyeupe wamesimama lande zote mbili za kitanda wakimhudumia mgonjwa. Kifaa cha kupimia mapigo ya moyo na kiwango cha oksijeni kinaonekana juu ya kitanda.

Mwanamke anamtazama mtoto mchanga aliyelala chini ya chandarua. Wawili hawa wapo ndani ya chandarua jeupe kinachowakinga. Mwanamke anaonekana akimwangalia mtoto kwa upendo na uangalifu. Hii inaeza kuwa ni harakati ya kuzuia mbu na magonjwa yanayohusiana na mbu kama malaria.

Tukio la furaha katika hospitali. Mama mmoja amelala kitandani akitabasamu huku mwanamke mwingine akimshikilia mtoto mchanga aliyefungwa vizuri. Wanaume wawili na wanawake wengine kadhaa wamesimama karibu wakitabasamu na kuonekana kufurahia kuzaliwa kwa mtoto huyu. Mandhari ya chumba cha hospitali kinaonekana safi na imelindwa vizuri kwa ajili ya wageni.

Eneo la kambi au makazi ya muda ambapo mzee mmoja ameketi kwenye kiti na anapimwa joto mwilini na mfanyikazi wa afya. Mfanyikazi huyu amevalia kinyago cha uso na fulana ya samawati inayong'aa. Karibu nao kuna mfanyikazi mwingine wa afya pia amevalia fulana ya samawati na kofia akishika simu au kifaa kingine labda akirekodi data. Nyuma yao kuna makazi yaliyojengwa kwa turubai au vitamba vingine.

Kundi la watu wamekusanyika na mmoja wao amevaa shati la samawati lenye maandishi community health worker mgongoni. Mtu huyo anaonekana akiwa ameketi mbele ya watu labda akiongeza majadiliano au kutoa elimu. Watu wengine wamevaa nguo za kawaida na wanaonekana kusikiza kwa maakini. Mandhari ya nyuma yanaonyesha jengo na madirisha na inaashiria kuna mkutano unaofanyika ndani au karibu na jengo.

Mtu amebeba mtoto mchanga mgongoni ambaye anaonekana akiwa na mkono uliovikwa bendeji. Picha hii inaashiria kazi muhimu inayofanywa na watu wanaojitolea kwa afya ya jamii katika kutoa huduma za afya na usaidizi kwa jamii wakiwemo watoto wadogo. Mazingira ya nyuma ni hafifu lakini yanaonyesha majengo ya kawaida yakipendekeza vijijini au mtaa.

Mikono ya daktari au mtaalamu wa afya akiwa amevalia glovu za samawati akishika kifaa cha matibabu chenye mpini wa njano. Kwenye meza iliyofunikwa kwa kitambaa cha samawati. Kuna vifaa vingi vya vyuma vinavyong'aa kama vile makasi na vifaa vingine vinavyotumika katika upasuaji au matibabu.

Ndani ya kinywa cha mtu uku daktari anatumia kifaa cha kusafisha meno. Kifaa hicho kina brashi ndogo inayozunguka ikionyesha mchakato wa kusafisha meno. Meno yanaonekana kuwa safi na meupe. Picha hii inaweza kutumika kuwakilisha huduma za afya ya meno au usafi wa kinywa.

Mdomo uliofunguka na meno ya juu yanaonekana wazi jino moja na meno linaonekana likifanyiwa matibabu huku dutu nyeupe au kiraka kikiwekwa juu yake kwa kutumia kifaa chebamba cha samawati ,hii inaashiria mchakato wa matibabu ya meno labda kujaza au kuweka kirekebisho fizi na ulimi zinaonekana wazi ndani ya mdomo.

Daktari wa meno amevaa glavu za samawati akimchunguza mgonjwa. Kinywa cha mgonjwa kiko wazi kikifichua meno meupe na ulimi. Daktari anatumia zana za meno labda kutoa jino au kufanya matibabu pengine. Picha hii inaangazia umuhimu wa afya ya meno.

Kinywa cha binadamu kikionyesha meno ya juu na ya chini pamoja na ulimi. Kioo kidogo cha meno kinashikiliwa karibu na jino la juu kikionyesha shimo au kuoza ndani yake. Meno mengine pia yanaonekana kuwa na matatizo ya kuoza au kiraka cha zamani. Mwanga wa jua unaingia kutoka upande wa juu kulia ukiangazia eneo la kinywa.

Hii ni eneo la makazi duni, labda kama sehemu za mabanda jijini Nairobi, zikiwa zimejazwa na maji machafu na matope. Nyumba zimetengenezwa kwa mabati, hali ambayo inakazia hali ngumu ya makazi, na baadhi ya sehemu zimeharibika. Watu wanaonekana wakitembea kando ya njia za maji machafu, wakijaribu kupita au kushughulikia changamoto zinazotokea kwenye eneo hilo.

Eneo lililoharibiwa na matukio ya asili au ajali, ambapo majengo kadhaa yamebomoka na kuacha vifusi vya matofali na mabati yametapaka. Kundi la watu baadhi wakiwa wamevaa sare au koti za usalama zenye rangi ya machungwa, wamesimama kati ya vifusi wakionekana wakichunguza hali hiyo. Kwa mbali kuna majengo mengine yaliyosimama na milima inayochomoza.

Eneo liliofurika maji ya kahawia huku majengo yakiwa yamezigirwa na mafuriko. Watu wawili wote wakiwa wamevaa sare za mashirika ya msaada wanasimama ndani ya maji yaliyowafika magoti wakionyesha ukubwa wa mafuriko. Kwa upande wa kulia kuna ukuta wa jengo la shule lenye michoro ukidhibitisha kuwa ni eneo la shule lililoathiriwa

Kundi la wazima moto wakienda mbio mbele, wamevalia sare zao za kazini zenye kofia ngumu za njano na suti nzito. Ardhi inaonekana kuwa na maji au imelowa kuashiria mvua iliyonyeesha hivi karibuni au mazoezi ya kuzima moto. Nyuma yao kuna jengo na gari la zima moto, ikionyesha kuwa wako katika kituo cha zimamoto au eneo la mafunzo.

Safu za mimea michanga ya mahindi zimechipua kwenye udongo wenye rutuba. Majani yake ya kijani kibichi yanaonekana wazi yakipata mwanga wa jua kutoka upande wa juu kulia. Picha imepigwa kutoka chini, ikionyesha udongo mweusi na mimea ikisimama imara. Hii inaashiria shamba likiwa katika hatua za mwanzo za ukuaji.

Mkulima amevaa nguo za kazi za rangi ya samawat. Anafanya kazi shambani, akijishughulisha na kulima na kutunza mimea. Ameinama chini akitumia jembe, akipanda na kuhudumia mimea iliyopandwa kwa saku. Shamba lina majani mabichi na tururi la kijani, pamoja na mboga za majani zilizopandwa kwa mpangilio mzuri.

Bomba la maji la nje lililovunjika huku matone ya maji yakidondoka kutoka kwenye ncha yake. Bomba lenyewe lina rangi ya samawati na limeunganishwa kwenye bomba la chuma lenye mpini mwekundu. Chini ya bomba hilo kuna ndoo la samawati yenye michirizi ya rangi nyeupe, ikiashiria kuwa inatumiwa kukusanya maji au ilitumika zamani.

Chumba kinachoonekana kama kliniki au ofisi ya daktari kikiwa na samani za kawaida ,katikati kuna dawati na viti viwili na nyuma kuna kitanda cha uchunguzi chenye godoro la kijani, upande wa kulia rafu nyeupe zimepangwa kwa bidhaa mbalimbali zikiwemo dawa au vifaa vya matibabu sakafu imetandikwa vigae vya rangi ya kijivu nyeupe na mlango ambao umefunguliwa kidogo upande wa kushoto.

Ukumbi mkubwa ulio wazi na safi wenye nguzo za rangi ya njano zinazo unga mkono dari. Sakafu ina vigae vyeupe vilivyongaa na kuna viti vichache vya plastiki vikiwa vimepangwa upande wa kushoto. Watu wachache wanaonekana wamekaa na wengine wakitembea kuelekea mlango kuu mandhari inashiria kuwa mahali hapo ni jengo la umma labda kliniki au ofisi.

Jirafu mbili nyeupe zilizochakaa na zenye madoa. Jirafu ya kwanza ina milango miwili huku ya pili ikiwa karibu na ya kwanza. Zote zinaonekana kutumika kwa muda mrefu na labda zinahitaji kusafishwa au kukarabatiwa. Katika sehemu ya kulia ya picha kuna kaunti yenye vifaa vingine kuashiria labda ni jiko au maabara.

Chumba kilichojaa vitanda vipya vya hospitali na vifaa vya matibabu, kuashiria msaada au mchango kwa kituo cha afya. Vitanda vingi vimepangwa kwa mpangilio na baadhi ya vifaa vingine kama mashine za kupungulia au vifaa vya ufwatiliaji vinaonekana nyuma. Mabango kadha yanaonekana ukutani yakionyesha kuwa kampuni hiyo inatoa msaada wa vifaa vya afya. Jengo inaonekana kuwa hospitali au zahanati.

Ndani ya chumba cha kliniki ikionyesha mtu amevaa koti jeupe la daktari akiandika kwenye fomu. Juu ya meza kuna nyaraka mbalimbali ikiwemo jalada kubwa la njano. Mgonjwa aliyevaa nguo nyekundu na nguo za miraba miraba anaonekana ameketi kwenye kiti nyuma ya daktari. Mazingira yanaaashiria kuwa ni eneo la huduma ya afya.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini huku mguu wake ukiwa umefanyiwa matibabu makubwa. Kuna kifaa cha nje cha kurekebisha mfupa kilichounganishawa kwenye mguu ikitumia pini na vijiti vya chuma vikishikilia mifupa iliyovujika au kuharibika.

Chumba kinachoonekana kuwa sehemu ya kliniki au hospitali, kikiwa na kuta za rangi ya kijani samawati. Katikati ya picha kuna vizuizi viwili vya nguo za kijani, vinavyotumika kutenganisha maeneo ya kutoa faragha kwa wagonjwa. Upande wa kushoto, kuna msimamo wa chuma unaotumika kuning’iniza dripu za matibabu au mifuko ya damu. Sakafuni inaonekana kuwa na vigae au simiti.

Viti viwili vya magurudumu na kitanda cha wagonjwa vilivyohifadhiwa nje labda katika hospitali au kituo cha afya. Viti hivyo vya magurudumu vina viti vya samawati na fremu za chuma zinazong'aa. Kitanda cha wagonjwa ambacho kiko upande wa kulia na kinaonekana kutumika na kina magurudumu makubwa. Mandhari ya nyuma yana mimea na nyasi pamoja na jembe.

Vifaa vya matibabu kwenye meza ya chuma. Kuna sindano kadhaa zisizotumika, na chupa za dawa zikiwa zimewekwa kwenye chombo cha manjano. Pia, kuna boksi na glavu za matibabu na chupa kadhaa za maji au dawa. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ukuta wa mbao, ikionyesha mazingira ya kliniki au zahanati.

Mikono ya mtu aliyevalia koti jeupe la daktari akiandika kwenye fomu mbalimbali juu ya meza ya mbao. Juu ya keza kuna mafaili kadhaa, mojawapo ikiwa na rangi ya manjano ikionyesha kuwa inaweza kuwa linahusiana na masuala ya afya ya kifua kikuu. Karibu na mafaili kuna baadhi ya karatasi na vifaa vingine vya ofisi.

Mtu amelala chali juu ya kitanda cha uchunguzi chenye shuka nyeupe. Mtaalamu wa afya aliyevaa sare ya rangi ya kijivu na kinyago amesimama karibu na anashughulikia sehemu ya chini ya mgongo au kiuno cha mgonjwa. Chini ya kitanda kuna jozi ya viatu vya michezo vya rangi ya waridi. Dirisha kubwa linaonekana nyuma likionyesha mazingira ya nje ya jengo labda hospitali au zahanati.

Mtu ameshikilia kichwa chake kwa mikono yoke miwili akiwa katika hali ya huzuni au wasiwasi mkubwa. Uso wake umefunikwa na mikono yake, hivyo hauwezi kuonekana wazi. Picha inatoa kivuli kizito, ikiongeza hisia za hisia kali na kukata tamaa. Hali hii inaweza kuashiria msongo wa mawazo, huzuni au maumivu ya kichwa.

Mikono miwili ya watu wazima ikishika mkono mdogo wa mtoto mchanga. Mmoja wa watu wazima anaonekana kuwa mfanyikazi wa afya au mtu anayetoa huduma. Amevaa fulana ya njano ya bei na anatumia kalamu ya samawati kuweka alama kwenye kidole gumba cha mtoto. Hii mara nyingi hufanyika wakati wa kampeni za chanjo au sensa ya watoto wachanga ili kuwatambua waliohudumiwa.

Mfanyikazi wa afya akiwa amevalia glovu nyeupe anampa mtoto dawa ya matone mdomoni. Karibu nao kuna watu wengine kadhaa wakiwemo wanawake waliovalia nguo za kitamaduni na watoto wengine wakisubiri huduma. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje au sehemu ya kambi ikionyesha juhudi za chanjo au matibabu ya jamii.

Mama anamshika mtoto wake mdogo anayelia wakati anapata chanjo. Muuguzi aliyevaa barakoa nyeupe na sare ya kahawia anaonekana akichanja mtoto mkononi. Mama huyo pia amevaa barakoa yenye rangi na ameketi kwenye kiti akimshikilia mtoto kwa ukaribu. Mazingira yanaonyesha kituo cha afya au kliniki kukiwa na viti na meza za mbao kwa nyuma.

Mtu mzima labda mlezi au mzazi anamshughulikia mtoto mdogo aliyelala kwenye kitanda cha watoto. Mtu huyo ameinama juu ya kitanda hicho, akionekana akimsaidia au kumwangalia mtoto. Ukuta wa nyuma una picha kubwa, ikionyesha mazingira rafiki kwa watoto. Chumba kinaonekana kua na nuru ya asili, inayoingia kupitia dirisha.

Mkono wa mtu ukipewa sindano na mtaalamu wa afya. Mtaalamu huyo amevaa glavu nyeupe na koti la daktari akishika sindano kwa uangalifu. Mtu anayepokea sindano anaonekana amevalia nguo yenye maua na barakoa akionyesha tahadhari za kiafya. Hii inaashiria mchakato wa chanjo au matibabu ya kiafya.

Mwanaume mwenye asili ya kiafrika akiwa amefungwa mkono wa kushoto kwa bendeji nyeupe. Anaonekana akishikilia au kurekebisha bendeji hiyo kwa mkono wake wa kulia. Mwanaume huyu amevaa fulana ya samawati na fulana ya kahawia isiyo na mikono juu yake. Uso wake ujaonekana wazi lakini ishara ya mkono wake inaonyesha kwamba anaweza kuwa akijaribu kurekebiisha au kutuliza mkono wake uliojeruhiwa.

Mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe la daktari, anamchunguza kumtibu mguu wa mgonjwa. Mgonjwa huyo ambaye anaonekana kuwa kijana, amelala kitandani na anaonekana akipokea matibabu kwa utulivu. Chumba kinaonekana kuwa kituo cha afya au hospitali, kukiwa na sanduku na vifaa za matibabu kwenye meza nyuma. Hali hii inaweza kuashiria huduma ya afya inayotolewa.

Mguu wa binadamu ukiwa na eneo wa kifundi cha mguu likiwaka kwa rangi nyekundu na machungwa. Rangi hizi zinaashiria maumivu aau uvimbe katika eneo hilo. Mifupa ya ndani ya kifundo cha mguu imeonyeshwa kwa uwazi zaidi ikisisitiza eneo lililoathirika. Picha hii inaweza kutumika kuwakilisha majeraha au hali ya kiafya zinazoathiri kifundo cha mguu.

Mimea midogo yenye majani membamba na marefu. Inaonekana kama shamba ndogo la mimea, labda ya dawa. Udongo unaonekana kua mkavu kiasi, na kuna nyasi ndefu nyuma ya mimea hiyo midogo. Mwangaza wa jua unaonekana kuangukia mimea hio.

Kundi la migomba mirefu yenye majani makubwa baadhi yakiwa yameanza kukauka kidogo. Upande wa kushoto mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi unaonekana ukining'inia kutoka kwenye mti. Jua linaonekana likichomoza kuzama nyuma ya miti likiweka mng'ao wenye majani na anga la samawati. Mazingira haya yanaashiria shamba la ndizi au bustani yenye mimea mingi.

Shina kubwa la mti likiwa limefunikwa na mmea mwingine unaopanda labda mmea wa karakata kutokana na umbo la majani yake. Majani mengi yana rangi ya kijani kibichi huku baadhi ya majani ya manjano yakiashiria kuwa yanakauka au kubadilisha rangi. Mmea huu umekumbatia shina la mti ukitumia mti kama tegemeo la kukua.

Shamba kubwa la mahindi lenye mimea iliyonyauka au kukauka ikiashiria ukame au tatizo la mimea. Anga ni sawati safi bila mawingu likionyesha hali ya hewa ya jua kali. Kwa mbali kuna safu ya miti ya kijani kibichi. Karibu na kamera kuna mimema iliyoonekana imenyuka labda magugu au mimea ingine iliyoathirika na hali ya hewa.

Shmaba ndogo la bustani lililopandwa mboga mbalimbali. Sehemu ya mbele ina mimea yenye majani ya rangi ya zambarau na kijani ikifwatiwa na vitunguumaji virefu vyeusi. Kwa mbali kuna ua ambao usio na mpagilio na muundo unaofanana na banda au gali. Mimea imeonekana kustawi ikionyesha udongo wenye rotuba na utunzaji mzuri.

Mmea unaokua karibu na ukuta wenye rangi ya kahawia. Majani ya mmea yanaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi, huku baadhi yakiwa yamefumba au kuonyesha dalili za kukauka. Juu ya shina la mmea, kuna maua yaliyokauka yenye umbo la mviringo na rangi ya kahawia. Hali ya jumla ya mmea inaweza kuashiria mimea ya pori au mimea iliyokauka kidogo katika mazingira ya asili.

Mti uliojaa matunda yasiokomaa yaliyozungukwa na majani mengi ya kijani kibichi matunda haya yanaonekana kuwa bapa na meusi yakininginia kwenye matawi ya mti mwangaza wa jua unapenya kupitia majani na kuunda vivuli tofauti mazingira yanaonyesha uwepo wa miti mingine kwa mbali kuashiria kuwa ni eneo la bustani au msitu.

Mmea wa aloe vera uliokatwa au uliovunjwa ukiwa na majani yake manene na yenye ncha kali yakienea. Baadhi ya majani yanaonekana kuwa na mikato au uharibifu mdogo na mmea umewekwa juu ya uso unaofanana na meza au benchi. Nyuma ya mmea kuna vichaka vya kijani kibichi vikionyesha kuwa mmea ulikuzwa nje au umeletwa kutoka bustani.

Shamba la mahindi. Mahindi yameanza kukomaa huku baathi ya majani yakiwa yameanza kukauka au kubadilika rangi kuwa njano. Anga linaonekana kuwa safi na samawati likionyesha hali nzuri ya hewa. Picha imepigwa kutoka chini ikisisitiza urefu wa mimea ya mahindi.

Kwa mbali, jengo lenye rangi ya manjano na kijani linaonekana likichungulia kati ya miti, likiashiria kuwa limewekwa makazi au majengo katikati ya eneo hilo.

Shamba ndogo la mboga likiwa na mimea ya nyanya na vitunguu vilivyopandwa kwa safu. Mimea ya nyanya imeungwa mkono na viingi vya mbao na inaonekana ikiwa na nyanya nyingi bichi zenye rangi ya kijani kibichi. Upande wa kushoto, mimea ya vitunguu inakua vizuri kwenye udongo. Kwa mbali kuna uzio wa mbao na miti mingine, ikionyesha mazingira ya kilimo cha bustani au shambani.